Wanawake wawili wamekusanyika kwenye meza nyeupe iliyo wazi. Wanaonekana wakijaza fomu au wakifanya shuguli za ofisi. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mdogo mgongoni mwake. Wote wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna ukuta na anga la wazi.

Timu ya madaktari inafanya upasuaji. Wamevalia sare za kijani na barakoa. Wanazingatia kwa makini eneo la upasuaji. Vifaa vya matibabu vinaonekana karibu. Hii inaonyesha oparesheni muhimu hospitalini.

Timu kubwa ya madaktari inafanya upasuaji. Wamevalia sare za buluu na kofia za upasuaji. Wanazingatia mgonjwa aliye chini ya mwanga mkali. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana chumbani. Hii inaonyesha oparesheni tata hospitalini.

Mwanamke aliyevaa barakoa anashikilia chupi zenye maua. Watoto wawili wameketi karibu naye wakionyesha chupi nyingine. Watoto hawa wamevaa sare za kijani na wametabasamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya vijijini na miti.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi na kundi la wanawake wenzake wakiwa wamekusanyika chini ya miti anazungumza nao na kuwaonyesha karatasi akitoa elimu na ushauri. Baadhi ya wanawake hao wakiwa wamevalia shanga za jadi, hii inaaashiria jitihada za kuboresha maisha na afya katika jamii zisizo na uwezo mkubwa.

Lori jeupe kubwa limebadilishwa kuwa kliniki ya simu ikiwa na jina Beyond Zero Mobile Clinic limeandikwa pembeni. Milango ya kliniki inafunguliwa na ngazi zimetolewa, zikiruhusu watu kuingia ndani. Kuna baluni za rangi mbalimbali zilizopamba mlango wa kuingia.

Kundi la watu wamekusanyika mbele ya gari kubwa jeupe lenye nembo za Amref ealth African Astrazeneca. Wawili kati yao wanashika ribonu wakiashiria uzinduzi au tukio muhimu. Waliobaki wanasimama kando wakishuhudia sherehe hiyo.

Katika eneo la wazi lenye miti michache, gari kubwa la kliniki ya rununu BEYOND ZERO limeegeshwa. Watu wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu na gari hilo kubwa lenye alama ya msalaba wa bluu, wakisubiri au kupokea msaada wa kimatibabu. Mandhari ina miti michache na udongo wenye vumbi kuashiria eneo kame au la vijijini.

Mwanamke anaonyesha tabasamu pana na la furaha, akifichua meno yake. Kichwa chake kimezungushwa kidogo upande akionyesha furaha na urafiki. Hii inaweza kuwa picha ya kielelezo au ya kibiashara.

Hiki ni kinywa wazi cha mtu awali meno machache yaliyobaki au yanayo hitaji matibabu yanaonekana. Baadaye meno yaliyo rekebishwa yamepangwa vizuri na ni meupe. Mikono miwili yenye glavu nyeupe inaonekana ikishikilia midomo.

Mtaalam wa afya ameketi akimchunguza mtoto. Wamevalia mavazi maalum ya kimatibabu na glovu. Mtoto amelala chini akitazama kwa uangalifu. Miti mirefu inaonekana nyuma chini ya anga la buluu. Hii inaweza kuwa kliniki ya rununu au matibabu ya nje.

Mdomo wa mtu umeonyeshwa ukiwa umegawanywa katikati. Upande moja una meno yenye rangi ya asili au madoa huku upande wa pili ukionyesha meno meupe na angavu. Hii inaonyesha tofauti ya rangi ya meno kabla na baada ya matibabu au utunzaji.

Mdomo upo wazi ukiwezesha matibabu ya meno. Mikono iliyovaa glovu za blue inatumia brashi ndogo ya blue kupaka dawa fulani kwenye meno ya juu. Meno haya yanaonekana meupe na nadhifu. Huduma hii inafanywa kwa umakini mkubwa ili kuhifadhi afya ya kinywa.

Mtu anabonyeza mswaki na dawa ya meno nyeupe inatoka kwenye mrija na kutua juu ya nyuzi za mswaki. Mikono miwili inaonekana ikishikilia mswaki na mrija. Inaonekana ni tayari kwa matumizi ya kusafisha meno.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume inaonekana akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe. Ana ndefu ndogo na masharubu yaliyonyolewa vizuri. Ngozi yake ina rangi nyeusi na midomo yake inaonekana kuwa na afya njema.

Mtu anatumia kijiti cha kusafishia meno, akiweka mdomoni. Mdomo umefunguka kidogo ukionyesha meno yake. Mtu huyu amevaa shati la rangi ya chungwa, inaonekana kama anafanya kazi ya usafi wa kinywa.

Seti ya vifaa vya meno imepangiliwa juu ya sehemu nyeupe. Kuna mswaki wenye rangi ya buluu na nyeupe , kioo kidogo cha daktari wa meno na zana nyinginezo za meno kama vile koleo na visingizio. Kielelezo cha taa ya mdomo chenye meno kamili pia kipo, kikionesha umuhimu wa afya ya kinywa.

Midomo miwili inaonyesha mabadiliko ya meno. Picha ya juu inaoneysha pengo kati ya mbele ya meno na meno yaliyopotoka. Picha ya chini inaonyesha meno yaliyo rekebishwa yakiwa yamepangika vizuri bila mapengo. Haya yanaashiria matitabu ya meno yaliyo fanikiwa.

Wanawake wawili wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye chombo cha Unicef ambacho kiko juu ya kiti cha bluu. Mmoja wao anashikilia chumba cha manjano labda cha kuhifadhia maji, huku mwingine akiosha mikono yake. Mazingira yanaonyesha nyumba zilizoezekwa kwa mabati na barabara chafu.

Barabara imefurika kabisa ikionyesha wingi wa maji. Maji yamefunika njia yote na kufikia kwenye majengo ya jirani. Watu wanajitahidi kuvuka kupitia maji hayo mengi. Hali hii inaakisi matatizo ya maeneo yanayokumbwa na mafuriko mara kwa mara.

Mwanaume aliyevalia sare ya kuzima moto amesimama. Amevaa kofia ya njano na ameshika kifaa chekundu. Malori mawili ya zimamoto yanayoonekana nyuma yake. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la maegesho, hii inaonyesha utaalamu wa kuzima moto.

Barabara imefurika maji mengi na watu wanatembea kati kati ya maji hayo. Mwanamme aliyevalia sare ya kuzimia moto amesimama kati kati ya barabara iliyojaa maji. Boda boda yenye rangi ya kijani na bendera ya kenya nyuma inaonekana, miti mirefu na majengo yanaonekana kwa mbali.

Lori kubwa lenye mabango ya Aid Kenya Emergency Broad Reponse 2021 limesimama huku watu wakipakuwa vifaa .Mwanamume mmoja amevalia kofia yake ya kijani akishika sadaku na mwanamke amevalia hijabu akishika mfuko wa kawahia inaonekana ni tukio la misaada ya kiutu.

Daktari amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa akifanya usafi wa mikono kwenye sinki la kisasa. Tafakari yake inaonekana kwenye kioo mbele yake na mrija wa maji unaning'inia kutoka ukutani mbele yake ukitiririsha maji.

Paa amejitenga chini ya mti akionyesha uhai umemuacha. Mazingira yana misitu minene na miti mirefu. Udongo ni wa kahawia na mawe madogo yameenea ardhini. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma ya miti.

Mikono inaosha chini ya bomba huku maji yakitiririka kutoka kwenye ndoo ya plastiki. Ndoo hiyo imewekwa juu ya kiti kidogo cha mbao ikionyesha mpangilio raisi wa kunawia mikono. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa kibinafsi hasa mikono kwa afya bora.

Mtoto mchanga anakunywa maji kutoka kwenye bomba la chuma. Anashika maji kwa mikono yake midogo. Maji yanatiririka kwa nguvu, yakionyesha ugumu wa kupata maji safi. Mandhari ya nyuma ni ya nje.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno akionekana akiangalia juu kwenye vifaa vilivyowekwa juu yake. Dirisha lenye nondo liko nyuma. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kisasa vya kliniki ya meno.

Chumba cha meno kimeonekana kikiwa na kiti maalum cha mgonjwa na vifaa vya matibabu. Beseni ndogo ya kudondoshea mate imewekwa karibu na kiti. Sanduku la glovu na vifaa vyengine vimepangwa karibu na eneo la kazi.

Faili kubwa la bluu lenye karatasi nyingi zilizo jazwa maandishi ya mkono limewekwa juu ya meza. Lable na number zina onekana kwenye karatasi hizo kuashiria ni rekodi za matibabu au nyaraka muhimu.

Kifaa cha kisasa cha kupima afya kimewekwa kwenye stendi yenye magurudumu. Skrini yake inaonyesha michoro na namba mbalimbali, zikiashiria vipimo vya kiafya. Kamba na vifaa vya kupimia vimefungwa chini ya skrini.

Kuna mitungi minne ya gesi ya oksijeni iliyopangwa kwa ukubwa tofauti, kutoka mkubwa zaidi kushoto hadi mdogo kulia. Mitungi hiyo ina rangi nyeusi na juu kuna rangi nyeupe. Zimesimama kwenye chumba chenye ukuta wa rangi ya waridi na madirisha upande wa kulia.

Mashine nyeupe ya kisasa inaonekana kwenye meza. Ina vifaa vingi na sehemu zinazozunguka ndani. Kuna vyombo vya plastiki na ndoo nyekundu chini ya meza. Mazingira yanaonekana kama maabara au chumba cha utafiti.

Meza kubwa ya kahawia imejaa vifaa mbalimbali vya ofisi na vya matibabu ikiwemo kompyuta, kibodi, kipanya na mirija ya kupima damu. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya kijani kibichi. Inaonekana ni dawati la ofisi au la maabara.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi ya kijani kibichi anamskuma mgonjwa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya hospitali. Mgonjwa huyu anaonekana amefungwa bandeji kichwani akisubiri huduma. Kituo cha upokezi kinaonekana nyuma na viti vingi vimepangwa kwa ajili ya wagonjwa au wageni.

Kidole kinaonekana kikifungua kwa upole kope la jicho la mtu. Kope za juu zinaonekana ndefu na zimepakwa vizuri kwa wino mweusi. Ngozi inayozunguka jicho inaonekana laini. Picha imepigwa karibu sana ikionyesha maelezo ya jicho na vipondozi vyake.

Hapa kuna bango la Mental Health Awareness Month lenye ushauri. Kuna orodha ya mambo matano yakusema kwa mtu aliyeshuka moyo. Maneno hayo ni pamoja na huko peke yako na je umefikiria tiba? Chini yake mwanamke anaonekana ameshika kichwa chake kwa uzuni.

Bendera ya manjano na blue ina ujumbe muhimu. Inaeleza May ni mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili, kuna orodha ya mambo manne usiopaswa kumwambia mtu aliyefadhahika. Mwanaume anaonekana ameshika kichwa chake, akionyesha mawazo mazito.

Chupa nyekundu ya dawa ya TYLENOL Extra Strength iliyona lebo zenye maandishi ya Kiingereza na Kifaransa imewekwa mbele. Inabainisha kuwa hutoa unafuu wa haraka kwa maumivu.

Kuna saduku jeupe na chupa ya dawa za mifugo, zote zikiwa na lebo ya Bavanon injection . Sanduku lina maelezo ya kina kuhusu matumizi ya dawa hiyo kwa ajili ya kutibu magonjwa kwa ng'ombe. Chupa ina kievu cha rangi ya kahawia ndani

Kuna chupa ndogo ya chanjo ya kifua kikuu iliyoshikiliwa na mkono uliovaa glovu ya kijani. Karibu na chupa hio, sindano iliyojaa kioevu cha manjano inaonekana. Haya ni maandalizi ya chanjo au utafiti.

Sanduku mbili za dawa za Ibex zikipangwa juu ya nyingine zikiwa na nembo ya binadamu na rangi ya blue , nyekundu na njano. Kwenye sanduku imeandikwa twenty four capsules na pain relief na pia kuna maelezo ya viambato.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo ya Poxvax inaonekana. Ina kofia ya dhahabu na inaonekana kuwa na chanjo ndani yake. Maelekezo ya matumizi yameandikwa kwenye label . Mazingira ya nyuma ni rahisi na yasiyo na mwelekeo.

Kipo kifurushi cha dawa ya Fenbid gel iliyoundwa kwa ajili ya kutuliza maumivu na uvimbe. Kifurushi hicho kinaonyesha maelezo ya matumizi ikiwemo kwa maumivu ya mgongo, misuli na majeraha ya michezo. Pia kimeandikwa uzito wake wa gramu mia na asilimia ya viambato hai.

Dawa ya sindano yenye chupa imeonyeshwa wazi ikiwa karibu na kufungashio chake. Kifungashio cheupe na chekundu kina jina dexazone na maelezo kwa ajili ya kutibu hali za uvimbe. Chupa ya kioo ina kiowevu ikionyesha ni bidhaa ya matibabu.

Mtaalum wa afya anatoa chanjo kwa mtoto mchanga. Mama amemshikilia mtoto wake kwa upole mikononi. Wote wamevalia nguo rahisi na mtoto ana nguo za miraba. Mazingira yanaonekana kama kliniki au kituo cha afya.

Mwanamke anamshika mtoto mdogo akichunguza macho yake, mwanamke mwingine ameketi akishika mtoto mchanga. Eneo linaonekana kama kituo cha afya au nyumbani. Watu wote wamevalia nguo za kawaida.

Mwanamme amevaa barakoa anatumia kituo cha kunawa mikono, kituo hicho kina rangi za bluu na kijani na kinatumika kwa usafi. Kuna mtu mwingine amevaa koti la kijani na barakoa amesimama karibu na kituo. Bango lenye ujumbe wa Covid 19 linaonekana.

Mwanaume anainama kuelekea kitanda cha mtoto mchanga akimwangalia kwa uangalifu. Amevaa shati la mistari na anatumia mikono yake kurekebisha blanketi. Ukuta nyuma unamchoro mkubwa wa katuni wa mhusika maarufu mwenye rangi ya njano na nyekundu. Kitanda cha mtoto kina muundo wa mbao nyeupe

Mtu mzima anambadilisha nguo mtoto mchanga aliyelala. Mtoto amevaa fulana ya waridi na suruali ya rangi. Amelala juu ya blanketi la miraba na shuka jeupe. Mazingira yanaonekana kama chumba cha hosipitali.

Mwanamke amembeba mtoto mdogo na anaonekana akipokea huduma kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo amevalia vazi la rangi ya waridi na kitambaa kichwani. Watu wengine pia wako karibu na meza yenye viti vimeonekana katikati.

Mkono unashikilia chupa ndogo ya dawa yenye rangi ya machungwa. Chupa hiyo ina kifuniko cha plastiki cheupe na maandishi yaliyochapishwa juu yake. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na haionekani vizuri.

Mikono ya mtoto imeshikilia sabuni nyeupe chini la bomba la maji linalotiririka likipendekeza shughuli za kunawa mikono. Ndoo linaonekana chini likikusanya maji. Hii inaashiria umuhimu wa usafi.

Mkono unashikilia sabuni nyeupe chini ya bomba la maji linalotiririka likiwa juu ya ndoo yenye maji machafu. Mchakato huu ni wa kunawa mikono au kuandaa maji ya matumizi mengine.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe na barakoa anamsaidia kuosha mikono kwenye kifaa cha kunawia kilicho karibu na tangi jeusi. Mtoto mwingine amesimama karibu akishuhudia. Eneo hili linaonekana kuwa shuleni na jengo la ghorofa linaonekana nyuma.

Mimea mirefu yenye majani makubwa baadhi yakiwa yamechanika, imejitokeza chini ya anga ya blue . Matawi na majani yamechanganyika na mwangaza wa jua unaoonekana kupenya kati ya majani, huenda ni mimea ya porini.

Mimea yenye maua ya njano na majani mabichi yamejaa kwenye eneo hili baadhi ya matunda yanayofanana na maganda yaliokauka yanaonekana yakininginia kwenye matawi mwangaza wa jua unaonekana kupenya kwenye majani.

Hifadhi hii ina miti mikubwa yenye majani mabichi, ikitoa kivuli kizuri juu ya nyasi. Baadhi ya majani yanang'aa kutokana na mwanga wa jua unaopenya. Nyuma, kuna mimea mingine mingi, na muundo fulani wa mbao.

Mwangaza mkali wa jua unapenya katikati ya matawi ya mti mkubwa wenye majani mengi. Mti huu unashina pana na chini yake kunaonekana baadhi ya mimea mingine midogo. Hii inaonyesha uzuri wa asili chini ya mwanga mkali wa jua.

Mmea mrefu wenye majani membamba umesimama katikati ya shamba, ukiambatana na mimea mingine ya shambani iliyopandwa kwa safu. Nyumba ndogo inaonekana kwa mbali, ikipambana na mwangaza mkali wa jua.

Tawi la mti lina majani mengi ya kijani, majani yamepangwa kwa usawa kwenye shina baadhi ya majani yanaonekana yamewasha moto. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi na miti, hii inaweza kuwa mimea ya kiasili au iliyolimwa.

Miti mirefu yenye majani mengi inaonekana ikinyoosha juu kuelekea angani. Matawi yaliyojaa majani yamesambaa pande zote. Anga la bluu linaonekana likichomoza kupitia majani. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani ukiunda vivuli na maeneo yenye mwangaza.

Mimea ya kijani kibichi inaonekana imekua vizuri. Majani makubwa yananing'inia kutoka kwenye matawi. Kuna machipukizi machanga juu ya shina. Mazingira yana miti mingine na jengo kwa mbali. Inaoneyesha bustani yenye mimea mbalimbali.